Huyu ni mkulima ambaye ametoka kuvuna ndizi zake kutoka katika migomba. Nyuma tunaona kuna migomba na mbele kuna picha za ndizi ambazo zimetoka kuvunwa na huyu ni mkulima ambaye huenda ako tayari kuziuza.

Mgomba wa ndizi ambao uko na matunda ya ndizi ambayo imeiva vizuri sana, inaonyesha pia ni mgomba wa ndizi mkubwa ambao imeweza kuiva na imekua vizuri, kuonyesha ilichungwa vizuri na ni aina hasa ya ndizi inayotoa ndizi mingi.

Wauzaji wa ndizi wamepanga ndizi zao ambayo hayajaiva lakini ni makubwa makubwa kuonekana yaliiva vizuri yakiwa shambani yakakomaa ,lakini hayako tayari kulwa Kwa sababu hayajaiva.

Daktari kwenye maabara anafanya uchunguzi wake amejivalia kuonyesha ni daktari amevaa neti kichwani ili kukinga vitu ama nywele zake zisiweze kuingia katika hizi vitu ambayo anafanya na pia amevaa barakoa ili kuweza kujikinga.

Muuzaji wa ndizi. Ndizi hizi zimeiva, yaonekana kwa rangi. Yaonekana kwamba hapo kando akona mteja ambaye anataka kumhudumia. Kuna mama ambaye ndizi zingine pia ziko katika kreti .

Ng'ombe wakiwa na afya nzuri, mweupe na nyeusi. Wanakamuliwa kutumia njia ya mkono. Ng'ombe wawili wanaonekana hapa ambao wanakamuliwa na maziwa haya yanakusanywa katika ndoo ili iweze kwenda kuuza au kuweza kutumika katika matumizi ya nyumbani.

na kiafya ako na ugonjwa unaonekana katika ngozi yake. Ako na vidonda kadha kadha kuonyesha kuwa ni ugonjwa mbaya ambao umeweza kuathiri afya ya ng'ombe huyu. Amefungwa pia kwa kamba katika mti.

picha kulima yaani shughuli harakati ya kupanda mgomba wa ndizi na ndizi ambayo inaweza kupandwa. Amelima chini na akaweza kuingiza ndizii hiyo katika shimo hilo ili iweze ikakuwa. Na shimo hilo linaonekana liko chini sana ili iweze kushikilia hiyo ndizi vizuri. Kuna watu hapo hivyo pia tunaona kuna pikipiki nyuma hapo hivyo.

Ndizi iliyoko bado shambani ambayo iko imeshikana na mgomba wake, ni ya kijani kumaanisha bado haijaweza kuiva ili kukulwa wakati huo, lazima iweze ikapikwa kwanza ndo iweze ikakulwa, lakini imekomaa na iko tayari kuvunwa.